Kituo cha kusambazia umeme kikiwa na msongo mkubwa, transfoma, nyaya za umeme na vifaa kwaajili ya mgawanyo wa umeme. Eneo hili linahitaji taadhari kubwa kutokana na umeme wa juu unaopita.

Kituo cha umeme chenye mitambo ambayo inatumika katika kusambaza nishati za umeme na kuongoza kudhibiti mtiririko wa umeme, kuna tahadhari ya watu kuingia au kuwa karibu eneo hilo kwaajili ya usalama wao.

Pikipiki ya umeme ya kampuni ya BOLT imeegeshwa kando ya ukuta wa nyumba ya udingo, Eneo la mtaa wa kawaida ambalo pikipiki hii imeegeshwa kwaajili ya kusubilia msafiri.

Sehemu ya ndani ya nyumba ambapo kuna chombo cha taka chenye rangi ya zambarau, chenye taka mbalimbali ndani yake kama vile: vikopo vya vyakula vilivyotumika vya plastiki, karatasi na chupa ya plastiki; ambacho hutumika kwa ajili ya kulinda na usimamizi wa mazingira.

Kikundi cha wafanyakazi wakiwa wanafanya usafi barabarani, huku wanahamasisha usafi, utunzaji wa mazingira, pamoja na uepukaji wa kutupa taka hovyo hovyo.

Eneo la wazi la mtaa lililojaa taka mchanganyiko kama vile; plastiki, karatasi, na majani. Watu wawili wanakusanya taka hizo kwa ajili ya kuziondoa na kuzichoma moto.

Mandhari ya ardhi tupu isiyo na matumizi maalumu katika majengo, ikiwa na majani na sehemu kubwa ya taka mbalimbali zimetupwa humo zinazoharibu na kuchafua mazingira.

Mfumo wa usambazaji au ukusanyaji wa maji kuna bomba kubwa la plastiki likiwa limeunganishwa na pampu za maji. Kuna kisima kilichochimbwa ardhini kwa ajili ya kukusanya maji na kusimamia mtiririko wa maji.